Huduma kwa watu wazima na wazee. Mzee aliyevaa barakoa ameketi kitandani katika makao ya wazee huku madaktari wawili wakiwa karibu naye. Daktari mmoja akiwa amevaa barakoa anamdunga sindano kwa uangalifu mkononi ikiashiria huduma ya kiafya yenye utu na uangalifu kwa wazee.

Madaktari waliovaa nguo za kujikinga wakiwatibu wagonjwa. Mgonjwa wa kiume anaonekana akipokea huduma ya afya kwa makini. Hali inayosisitiza umuhimu wa matunzo bora kwa watu wazima na wazee.

Hii ni huduma kwa watu wazima na wazee. Daktari aliyevaa mavazi ya kujikinga anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani akiwa ameunganishwa na mashine kupitia bomba mbalimbali. Hali hii inaonyesha huduma za afya maalum kwa wazee au wagonjwa wanaoitaji uangalizi wa karibu katika mazingira ya kitibabu.

Kliniki ya rununu iitwayo Beyond Zero ikiwa katika tukio la uzunduzi rasmi. Ndani ya kliniki hiyo yupo Mama Margret Kenyatta. Mama wa taifa wa zamani aliyeongoza juhudi hizi kama sehemu za kampeni za afya ya jamii. Mandhari ya tukio inaonyesha shamrashamra na umuhimu wa huduma za afya kufikishwa kwa wananchi.

Afya ya jamii na uhamasishaji. Wanawake wamesimama nje ya kliniki ya rununu, wakisubiri huduma au kushiriki katika shughuli za uhamasishaji wa afya. Kliniki hii inatoa huduma muhimu kwa jamii, hasa maeneo ya mbali, kwa kuwafikia watu moja kwa moja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya Kwa wote.

Hii ni afya ya jamii na uhamasishaji .Wafanyikazi wa afya ya jamii wameketi pamoja wakihudhuria mkutano wa kupanga na kujadili mikakati ya kuota huduma bora kwa jamii. Mazingira haya yanadhihirisha ushirikiano na mipango madhubuti inayolenga kuboresha afya za wananchi katika ngazi ya jamii.

Kikundi cha wanawake walioketi kwa mduara katika kinachoonekana kuwa mkutano wa afya ya jamii. Mmoja wao aliyelivaa reflekta ya blue anaongea huku akiwapa elimu au ujumbe muhimu. Mazingira yanaonekana yana takataka zilizotapakaa yakionyesha changamoto za usafi katika eneo hilo.

Watu wamekusanyika katika kliniki tembezi ya Beyond Zero wakipokea huduma mbalimbali za afya, taswira hii inaonyesha jitihada za kupeleka huduma za afya moja kwa moja kwa jamii hasaa maeneo mbali ili kuboresha ustawi wa wanainchi.

Makontena meupe yaliyopangwa juu kwa juu, yakiwa yamepambwa kwa bendera ya Kenya. Makontena haya ni ya kliniki za rununu zilizo, zinazotumika kutoa huduma za afya katika maeneo mbali mbali. Wanaume wawili waliovaa sare wanaonekana wakielekea kwenye kliniki hizo, hali inayoashiria shughuli rasmi au ukaguzi wa huduma.

Mwanaume anatumia mswaki wa mti wa kienyeji kusafisha meno yake meupe. Kwa ustadi na utulivu anapiga mswaki huo wa asili, ishara ya tamaduni zilizo unganishwa na afya ya kinywa. Ni njia ya asili ya kutunza usafi wa meno.

Msichana aliyeketi kwenye kiti akitabasamu kwa furaha, akiwa pamoja na daktari wake wa meno aliyevalia koti jeupe la udaktari na glavu za buluu. Wote wawili wameshika picha inayoonyesha mpangilio wa meno ikionyesha mazingira ya kliniki na huduma ya kiafya ya kinywa na meno.

Uso wa mtu unaonekana akitumia mti wa mswaki kupangusa meno kwa umakini. Kifuani amevaa mikufu ya rangi mbalimbali ikiwa ni kama mapambo au ishara ya utambulisho wake.

Msichana mwenye ngozi ya kahawia anatabasamu kwa furaha akionyesha meno yake meupe yanayong'aa. Tabasamu lake linaakisi afya njema ya kinywa na usafi wa meno, ishara ya utunzaji wa kiafya wa kila siku.

Hii ni afya ya kinywa na meno. Msichana mwenye tabasamu angavu anaonyesha meno yake meupe na yenye afya .Taswira hii inaangazia umuhimu wa kutunza usafi wa kinywa kupitia utaratibu wa kila siku wa kupiga mswaki, lishe bora na ukaguzi wa mara kwa mara wa daktari wa meno.

Hii ni afya ya meno, madaktari wawili waliovaa mavazi ya kujikinga ya hospitali wanamhudumia mgonjwa mmoja kwa kumfanyia matibabu ya mdomo. Taswira hii inaonyesha huduma za kitaalamu katika kliniki ya meno zenye lengo za kuhakikisha usafi, afya na ukinli wa mgonjwa na wahudumu.

Mtu akipiga mswaki meno yake meupe kwa umakini katika mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha. Tukio hili linaangazia umuhimu wa afya wa kinywa na meno, likihamasisha utunzaji wa usafi wa meno kama sehemu ya maisha ya kila siku.

Hii ni afya ya meno, mtu amepanua kinywa tayari kwa huduma ya kung'olewa jino, uku daktari wake wa meno akiwa amevaa glavu na kushika vifaa maalum vya kutolea jino. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya kitaalamu ya afya za meno inayotolewa kwa usafi, umakini na kwa kuzingatia usalama wa mgonjwa.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kujilinda wamesimama nje ya lango la shule iliyofurika kwa maji. Taswira hii inaonyesha hali ya dharura na juhudi za kukabiliana na majanga ya asili yanayoathiri maeneo ya elimu na jamii kwa ujumla.

Wanaume waliovaa koti za kuokoa maisha wakisaidia kubeba mama mzee na vifaa muhimu kupitia maji yaliyofurika. Tukio hili linatokea katika eneo lililozungukwa na miti likiwa ni ishara ya juhudi za dharura mshikamano wakati wa maafa ya asili.

Wanawake wawili pamoja na manamme mmoja wamevaa mavazi mekundu, glavu na barakoa ya kujikinga. Wamesimama karibu na ndege wakihangaika kupanga vifaa vya matibabu, ni hali ya dharura wakifanya kazi kwa haraka kusaidia kata kukabiliana ana majanga.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili, wanaume waliovaa makoti ya kuokoa maisha na buti za mvua wamejitosa kwenye eneo lililofurika na maji wakijaribu kuokoa watu waliokuama juu ya mti, hili ni tukio linaloonyesha mshikamano wa kijamii na juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Watu wanaonekana wakisafiri kwa mashua juu ya maji. Huku wawili kati yao wakiwa wamevaa makoti ya kuokolea maisha . Mazingira yanayowazunguka ni ya kijani kibichi yakiwa na miti mingi inayoongeza uzuri wa maandhari asili.

Watu wamesimama juu ya eneo linaloonekana kufurika kwa maji. Mazingira yanayowazunguka yana mabati yaliyoharibika, yakionyesha adhari za mafuriko au uharibifu wa makaazi. Mandhari yote yanatoa picha ya hali ngumu ya maisha na changamoto za mazingira.

Mzamiaji wa baharini aliyevalia vifaa vya kisasa anazama katika kina kirefu cha bahari akiwa amezungukwa na mandhari ya kuvutia ya samaki wa aina mbalimbali. Taswira hii inaangazia uhusiano wa binadamu na mazingira ya majini na umuhimu wa kulinda afya ya mazingira ya baharini.

Afya ya mazingira. Vijana wanaondoa taka kutoka kwenye mtaro katika eneo la mji wakijitolea kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi. Jitihada hizi ni muhimu katika kuzuia mafuriko, kuimarisha usafi wa jamii na kulinda afya ya umma.

Mapipa ya kisasa ya kutupa taka, moja la rangi ya bluu na lingine jeupe. Mapipa haya yamewekwa kwa ajili ya kutenganisha taka, hasa zile za vifaa na vifaa tiba, likiashiria usimamizi salama wa taka za kitibabu na uhifadhi wa mazingira hospitalini au katika vituo vya afya.

Mtu ameketi akiwa amejishika kichwa. Uso wake umefichwa kwa vidole, ishara ya huzuni au msongo wa mawazo. Chumba ni cha mwangaza hafifu, kikionyesha hali ya upweke na changamoto za afya ya kiakili zinazohitaji uelewa na msaada.

Bango kutoka wizara ya afya likiwa na picha ya mwanaume aliyeegemea ukutani kwa mawazo. Bango hilo linazungumzia umuhimu wa afya ya akili na lina tarehe kumi Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne likiashiria maadhimisho ya siku ya afya ya akili ya duniani.

Hii ni dawa ya watoto aina ya Profen Ibuprofen Suspension . Inatibu maumivu na homa. Kila mililita tano ina miligramu mia moja za Ibuprofen . Inapaswa kutunzwa sehemu kavu, chini ya nyuzi joto thelathini, mbali na watoto.

Panadol Advance ni dawa ya kutuliza maumivu na kushusha homa ambayo ina kirutubisho kinachoitwa paracetamol . Dawa hii hutumika kupunguza maumivu ya kichwa, meno, misuli, mgongo pamoja na maumivu ya hedhi kwa wanawake. Pia husaidia kupunguza joto la mwili. Kwa watu wazima tembe moja au mbili humezwa kila baada ya saa nne hadi saa sita lakini haitakiwi kuzidisha tembe nane kwa siku.

(Biovitamin D3) ni dawa ambayo husaidia kuimarisha mifupa kwa kuongeza msongamano wa mifupa. Pia inasaidia kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili, kuboresha hisia za moyo, kulinda seli za mwili, na kuimarisha afya kwa ujumla.

Mtoto mchanga anashikwa kwa upole na mama yake huku daktari akimdunga shindano kwa uangalifu. Taswira hii inaonyesha utaratibu wa matibabu salama kwa watoto wachanga ikisisitiza huduma bora za afya na upendo wa mzazi wakati wa matibabu.

Sindano inavuta dawa kutoka kwenye chupa ya glasi iliyo wazi. Tukio hili linaashiria maandalizi ya kumpa mtoto dawa au chanjo na linaendana na huduma za afya za watoto maarufu kama tiba na ulinzi wa kiafya kwa watoto wadogo katika taaluma ya watoto.

Huduma za watoto. Wanawake wameshika watoto wao mikononi huku wanaume wakiwa wamesimama pembeni mwao. Wote wapo katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya, wakipokea huduma za afya zinazolenga ustawi wa watoto na familia zao kwa jumla.

Huduma za afya ya watoto. Mwanamke aliyevaa barakoa ana mbeba mtoto mchanga kwa uangalifu. Karibu naye wa wauguzi waliovaa barakoa wanapitia vitabu vilivyo mezani. Chumba kinafanana na zahanati kikionyesha mazingira salama ya utoaji huduma kwa watoto wachanga.

Mtu anaosha mikono kwa sabuni chini ya mfereji wa maji, huku maji yakitiririka na kukusanywa kwenye ndoo, iliyo chini yake. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono, katika kulinda afya ya umma, na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Mtu ananawa mkono chini ya bomba la kisasa linalomwaga maji kwa mtiririko mzuri. Tukio hili linatokea ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikionyesha mazingira safi. Hii ni ishara ya kuzingatia afya ya umma na usafi wa mazingira hasa katika kuzuia magonjwa kupitia unawaji sahihi wa mkono.

Vifaa vya kujikinga kwa uendeshaji baiskeli, ikiwa ni pamoja na kofia ya chuma ya kichwani, pedi za magoti na kinga za mikononi. Vifaa hivi vinasaidia kulinda mwili dhidi ya majerahaha, wakati wa ajali au kuanguka na vinaonyesha umuhimu wa usalama katika michezo na usafiri wa baiskeli.

Mwanaume mweusi aliyefunika mikono yake kwa vifaa vya kujikinga akijihusisha katika mchezo. Katika eneo la mbali watazamaji wanaonekana wakifuatilia kwa makini. Mandhari hii inaashiria umuhimu wa michezo salama na nafasi ya tiba ya michezo katika kulinda afya na utendaji wa wanariadha.

Mguu mmoja unaonekana kuwa na uvimbe kwenye kiungo cha kifundo, ishara ya jeraha linaloweza kutokana na mazoezi au michezo. Taswira hii inaangazia umuhimu wa matibabu sahihi na uangalizi katika tiba ya michezo ili kuzuhia madhara ya muda mrefu.

Vifaa vya kisasa vya mazoezi vya kunyanyua uzito baadhi vikitumiwa ukiwa umeketi na vingine ukiwa umelala chali. Hivi ni vifaa muhimu katika tiba ya michezo .Husaidia kujenga misuli na kuimarisha mwili kwa usalama na ufanisi.

Vifaa vya mchezo wa besiboli, vikiwemo fimbo ya kuchezea, kofia ya chuma ya kujikinga, glovu, viatu maalum na mavazi ya kujilinda. Vifaa hivi vyote vinaonyesha maandalizi ya mchezaji kabla ya kuingia uwanjani kwa mashindano au mazoezi.

Mwendeshaji baiskeli ameketi pembeni mwa baiskeli lake juu ya mawe. Mazingira yanayomzunguka yamejaa kijani kibichi, yakionyesha mandhari ya asili na utulivu wa mazingira ya nje. Anaonekana kuchukua pumziko, au kutafakari katikati ya safari.

Mmea wa kijani kibichiuliomea ardhini kando ya mimea mingine ya asili. Mandhari hii inaangazia utunzaji wa matumizi ya mimea kama sehemu ya tiba ya jadi, ikionyesha uhusiano wa karibu katika mazingira ya asili na afya ya jamii kupitia tiba mbadala.

Mimea ya kijani kibichi ikimea kando ya bati na jiwe kubwa. Mimea hii ya asili huashiria matumizi ya tiba za jadi ambapo mimea huchukuliwa kama rasilimali muhimu za kiafya katika jamii kwa ajili ya matibabu mbadala.

Mimea ya kijani kibichi ya asili imekua na ustawi mzuri ikiashiria afya na uangalizi bora. Imezungukwa na mazingira yenye miti ya kijani kibichi. Mandhari safi inayoakisi uhusiano wa kina kati ya mwanadamu na maumbile.

Mmea wa kijani uliokomaa vizuri ukiwa umekuwa samba samba na mimea mingine ya asili. Mandhari hii inaashiria matumizi ya mimea tiba katika tiba za jadi, ikionyesha uhusiano wa karibu katika asili na afya ya jamii.

Miti imeota kwa ukaribu. Matawi yake yameingiliana juu angani, yakibeba majani mabichi ya kijani. Juu yao, anga la buluu linaangaza kwa utulivu, likitazama kwa upole kupitia mianya ya matawi.